Hapa panaonekana pana watu wanne. Watu hawa wanne wanaonekana kuwa wawili wao ni wasichana, na wawili wao ambao ni wavulana. Panaonekana pia pana glasi ya maji Mezani.

Mahali hapa panaonekana pana msichana moja. Msichana huyu anaonekana kuwa anaweza kushugulika na kazi ya kuandika. Anaandika vitu ambavyo anafaa aviandike.

Hii hapa panaonekana pana watu wawili. Watu hawa wawili wameweza kukaa mezani. Wanaonekana kua wameweza kujishikia vikombe vyao vyema. Mtu mmoja anaonekana kua anaandika jambo katika kitabu chake.

Mahali hapa panaonekana kuwa ni darasani, darasani hapa panaoneka pana ubao mweusi, pia panaonekana viti vya wanafunzi kuweza kukalia na pia panaonekana pana madirisha ambayo yameweza kufunguliwa.

Mahali hapa panaonekana kuwa ni darasani. Darasani hapa panaonekana kuwa na viti vya wanafunzi ambavyo vimeweza kupangwa vyema, pia panaonekana pana mataa yaliyowashwa ambayo hutumiwa na wanafunzi ili kuweza kuona.

Mahali hapa panaonekana ni mahali ambapo panahifadhiwa vitabu. Panaonekana pia pana watu ambao wamekuja kuomba vitabu ili waweze kusoma wakiwa mahali hapa.

Mahali hapa ni darasani. Darasani hapa panaonekana pana viti vya wanafunzi ,pana dirisha, pia mlango .Pia panaonekaana pana ubao ambao mwalimu huandikia. Viti hivi vimeweza kupangwa kwa njia njema sana.

Mahali hapa panaonekana kuwa ni chumba cha malazi. Chumba hiki kinaonekana kina vitanda ambavyo vitanda hivi vina pahali pakulalia ambapo pako juu na pengine palipo chini. Panaonekana kuwa viumba hivi ni visafi.

Mahali hapa panaonekana kuwa, ni mahali ambapo vitabu, huhifadhiwa na huekwa ili watu kuja kuomba, kunaonekana kuna watu wanne, ambao wawili wao wameweza kudungia buibui, na ambao wana, tafuta vitabu, kule.

Mahali hapa panaonekana kuwa ni mahali ambapo pana wakimbizi. Wakimbizi hawa wanaonekana kuwa ni watoto. Kunaonekana kuna wakimbizi wanne ambao wameweza kuvalia nguo ambazo zina marangi tofauti. Pia panaonekana kuwa hapa ni uwanjani.

Hawa wanaonekana ni wachezaji. Wachezaji hawa wanaonekana kuwa wanacheza mchezo wao kwa kutumia miti. Wanaonekana mchezaji mmoja anaweza kusukuma mpira kutumia mti alioushika kwa mkono.

Hapa ni pahali pa malazi. Kulingana na maoni yangu, na kulingana na vile mazingira haya yanakaa, mahali hapa ni pa malazi wa wagonjwa. Wagonjwa hawa wanaonekana kua wameweza kutandikiwa vitanda vyao.

Mahali hapa pana wachezaji wa mchezo wa kandanda. Wachezaji hawa wanaonekana kuwa ni wanawake. Wameweza kuvalia nguo ambazo zinatumikanga kucheza mchezo huu. Pia wana mpira ambao wanacheza nao.

Mahali hapa panaonekana kuwa ni malazi ya watu. Panaonekana pana vitanda viwili, ambavyo vina pahali panne pa kulalia. Panaonekana kuwa watu hawa wameweza kutengeneza vitanda vyao vyema.

Mahili hapa panaonekena kuwa ni chumba cha malazi ya wanafunzi haswa. Pananonekana pia pana masanduku ambayo wanafunzi hawa huweza kuhifadhi bidhaa zao. Mahali hapa panaonekana kuwa pameweza kupangwa vyema.

Mahali hapo panaonekana kuwa ni mahali ambapo panahifadhi vitabu, pia pana mtu ambaye ameweza kukaa chini, na kuchukua kitabu mojawapo ya vile vilivyo humu na kuweza kukisoma.

Mahalia hapa panaonekana pana watu watano. Watu hawa wanaonekana kuwa wote ni wasichana. Wawili wao wanaonekana kuwa wameweza kuvalia nguo za kijamii. Wote katika miguu zao wameweza kuvalia viatu.

Mtu huyu anaonekana kuwa, ameweza kushika kalamu, na ana kitabu chake, pia vitabu pia inaonekana ana vitabu vingine, mtu huyu anaonekana kuwa ni mwenye furaha zaidi, pale nyuma panaonekana pana mlango uliofungwa.

Hapa panaonekana kuwa na watu wanne, wawili amabao ni wavulana na wawili wasichana. Msichana mmoja anaonekana kuwa anawaelezea wenzake jambo ambalo analionyesha kwa kidole na mkono wake.

Kuna watu ambao wamekaa chini na wamezunguka meza, moja wapo wa watu hawa anaonekana kuwa ni mlemavu. Watu hawa wanaonekana kuandika vitu katika vitabu vyao walivyo navyo pia kuna vitabu vingine vilivyo ukutani.

Mahali hapa panaonekana kuwa pana watu wawili walio vaa nguo ama sare za samawati mtu mmoja anaonekana kuwa ameweza kushika simu au rununu yake ambayo anamwonyesha mwenzake jambo.

Hapa pana watu wawili, watu hawa wanaonekana kuwa, wanajiburudisha, wanaeza kujiburudisha kwa njia ya kuogelea, wamo majini, ambapo, wanaogelea, wakiweza kushikana.

Mahali hapa panaonekana kuwa na watu, watano, wawili, watatu ambao ni wavulana, mmoja aliyesimama na wanne alioketi, wawili wanaonekana kuwa wanachora au kuandika kitu katika madaftari yao.